Huyu ni mwanarihadha koech anakimbia mbio mwanarihadha huyu anaulemavu ya macho Yuko na msaidisi wake Kuna kitu wote wawili wamekishikilia ndio wasaidie konyeshamahali ambapa watapita wamefaliia sare kamili za mbio.

Mwanamke mwenye shati nyeupe na suruali nyeusi, anaketi kwenye mahala pa michezo ya kuinua chuma mazito. Mwanamke huyu mwenye jina ya Hellen Wawira ni mzaliwa wa kenya na alizaliwa mwaka wa 1992, anacheza mchezo wa kuinua na mchezo huo ni wa watu wasiozidi kilo arubaini na moja, pia ana ulemavu wa mgongo wazi.

Nguzo ya chuma mrefu dhidi ya anga amabalo Lina wingu zilizoachana nyuso inakaa ya bendera kwa sababu ya kamba kwa mazingira na mtu ishara ya kuwa hiko nje ya shule au ofisi ya serikalii ikiwa inaonyesha nyakati Inaeza kuwa ni za mchana.

Huyu ni Nancy Chelangat Koech, mwanariadha mzaliwa wa Kenya na mwenzake wa kiume. Wamesimama kwa tabasamu na kushikilia bendera ya Kenya, kwa maelezo, yenye anashiriki mbio za mita elfu moja mia tano, pia ni mlemavu wa macho.

Hapa ni uwanja wa mchezo wa watu wenye ulemavu. Mama mmoja mwenye amevalia shati nyekundu na suruali nyeusi na anatumia kiti cha magurudumu, anaonekana ameshikilia mkuki tayari kukirusha, huku msaidizi wake aliyevalia shati ya manjano, ameinama kushikilia kiti hicho cha magurudumu kwa nguvu, huku watoto wawili wa kiume wamesimama kando yao kuwashabikia.

Matopa ya vitabu yaliyopangwa mezani. Vitabu hivii vinaonekana kua vinafanana. Ni vya rangi ya bluu na kuna rangi ya manjano pia. Kuna faili juu ya meza ambayo ni manjano na chini ya meza kuna mawayaa nyeusi juu ya sanduku nyeupe.

Hapa ni shuleni. Shule hii ina ua nzuri iliyofyekwa kwa laini. Nyasi nayo imekatwa vizuri. Nyuta ina rangi nyeupe na michoro ya wanyama tofauti kama vile ndovu na wanyama wengine. Kutokana na michoro hayo, shule hii ni ya chekechea.

Hili ni kompyuta ya mezani na limeunganishwa na kibodi ya kompyuta, huku kukiwa na waya ambazo zimeunganishwa na tundu la umeme ili kupitisha umeme.

Madarasa tatu kwenye mjengo wa shule yameunganishwa. Milango yamepakwa rangi ya buluu. Dirisha ni mengi na nyuta yana michoro tofauti tofauti na maelezo. Ua umepandwa na kukatwa vizuri. Uwanja nao una nyasi fupi na pamesafishwa.

Uwanjani, wachezaji wa mchezo wa kandanda wa watu wenye ulemavu wa mguu wanashindania mpira kwa mwendo wa kasi sanaa. Wawili wakiwa na sare ya kijani kibichi kuonyesha timu moja. Huku mpinzani akiwa na shati nyekundu. Wote wakiwa magongo ili kuwasaidia kucheza na kutembea au kukimbia.